Huu ni mfumo wa Kilimo cha Hydroponic , unaoutumika kukuza mboka kama letules bila kutumia udongo. Mfumo huu unaonekana kuwa wa wima na una mimea litules yenye majani ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo wa kilimo wa hydroponic unaotumika kukuza mimea bila kutumia udongo. Inaonekana kuwa ni nguzo au mnara wa wima ambapo mimea imepandwa katika sehemu maalum na mizizi yake ikiwa imening'inia ndani ya chombo au ndoo kubwa.

Huu ni bustani ya wima yenye viuo vingi vilivyopangwa juu ya kila kimoja. Katika viungo hivi kuna mimea midogo inayokuwa. Inaonekana kama saladi au mboga zingine za majani. Bustani hii imeundwa kwa ajili ya kilimo katika nafasi ndogo ai mijini.

Huu ni mimea unaoonekana kuwa mimea wa majini kama vile lettuce ya maji ukiwa na mizizi mirefu na iliyokuzwa vizuri ikining'inia ndani ya maji. Mazingira yanaonekana kuwa mfumo wa haidroponiki au kitengo cha kukua kwa majini kutokana na muundo wa kijani.

Huu ni mfumo wa bustani wa wima inayotumia mbinu ya hydroponic .Mffumo huu unatengenezwa kwa kutumia mabomba meupe yaliyopangwa kwa wimana mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani na mimea mingine imepandwa ndani ya mabomba hayo. Mfumo huu unaruhusu ukuaji za mimea katika nanfasi ndogo bila kutumia udongo wa kawaida.

Huu ni bustani wa wima, wa bustani inayokua kwa kutumia mfumo ya hydroponiki. Mimea ambayo inaonekana kuwa letules au kabichi inakua ndani ya mabomba meupe yaliyopangwa kwa usawa, au kuwekwa kwenye uzio wa mbao. Mfumo huu unaruhusu kilimo cha nafasi ndogo na kusaidia kulinda mimea dhidi ya magonjwa.

Huu ni mmea ya strawberry iliyokuzwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic ambapo mimea inakuzwa kwenye maji yenye virutubisho badala ya udongo. Mimea hii imepandwa kwenye muundo ya wima inayoruhusu nafasi ndogo kutumika kwa kilimo ya mazao mingi.

Huu ni mfumo wa kilimo cha hydroponic inayotumika minara minne ya pvc ambapo mimea midogo imepandwa kwenye matundu iliyotopolewa kwenye mapomba haya yamepangwa wima na yameunganishwa na mfumo wa umwakiliaji unaopeleka maji na Kwa flutilisho kwa mimea.

Huu ni mimea pengine arugula iliyopandwa katika mfumo wa bustani wa wima au mfumo wa hydroponic . Mimea hiyo ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kukua katika viungo vilivyopangwa kwa wima.

Huu ni mfumo wa kilimo wa hydroponic ambapo mumea inakuzwa bila kutumia udongo mara nyingi kwenye mabomba. Maji yenye virutubisho hupitishwa kupitia mabomba hayo na mimea huchukua virutubisho hiyo moja kwa moja. Mfumo kama huu unaweza kutumika kukuza mboga au mimea mingine katika nafasi ndogo.

Hawa ni watu wawili wote wanawake wakifanya kazi shambani labda wakifuna mazao. Wamevaa nguo sawa za bluu na wanaonekana wameinama wakikusanya kitu kwenye masanduku ya mbao.

Huu ni chafu kubwa, iliyojengwa kwa ajili ya kilimo. Muundo huu unatumika kukuza mazao katika mazingira inayodhibitiwa, kutokana na ulinzi dhidi ya hali mbaya ya hewa na wadudu. Nyuma ya chafu kuna milima, ikionyesha eneo la mashambani.

Hizi ni rundo kubwa la vitunguu vyekundu. Inaonekana kama soko la vitunguu au eneo la kuhifadhi ambapo vitunguu vingi vimewekwa pamoja. Inaonekana kuna mtu anayepakua kwa hali ya kuuza ama kuhifadhi.

Huu ni shamba la ng'ombe wa maziwa inaonyesha ng'ombe wengi wakiwa ndani ya zizi au banda kubwa wakiwa wamelala au amesimama kwenye sehemu zao maalum za kulala. Miundo ya paa na nguzo za mbao zinaonekana zikitoa kivuli na ulinzi wa ng'ombe.

Huu ni mimea mingi ya migomba ambayo ni mimea inayozaa ndizi. Mimea hizo imepandwa kwa mpangilio katikati ya eneo kubwa, ikionyesha kuwa ni shamba la ndizi. Majani ya migomba yanaonekana kuwa na afya yamejaa rangi ya kijani kibichi. Upande wa kulia kuna njia au eneo la udongo lililolimwa likionyeshwa mpaka wa shamba hilo.

Haya ni nyanya nyekundu zimepangwa kwenye trei za plastiki na kusafirisha kwa kutumia mkanda wa kusafirisha. Wafanyi kazi wamevaa sare za glovu na kufanya kazi ya kupima na kufunganisha nyanya hizo. Mchakato huu unafanyika ndani ya kiwanda cha kusindika nyanya ambapo wafanye kazi wamesimama. Usafirishaji wa uthibiti ubora wa nyanya kabla ya kufunganishwa.

Hawa ni watu wawili ndani ya chafu wakitunza mimea. Mmoja amesimama akitazama mimea na mwingine ameinama akifanya kazi kati ya safu za mimea. Chafu hii ina muundo wa chuma na imefunikwa ikilinda mimea ndani.

Hii ni trekta ya John Deere inayoonekana ikiwa katikati ya shamba ikifanya kazi ya kulima udongo. Trekta imeunganishwa na kilimo au plough inayochimba na kugeuza udongo ikitayarisha shamba kwa ajili ya kupanda. Shamba linaonekana wazi chini ya anga la bluu na kuna milima au vilima kwa umbali upande wa kushoto.

Hili ni shamba kubwa la mahindi au mazao mengine yanayofanana yakiwa yamepandwa kwenye safu nadhifu chini ya anga lenye mawingu kidogo. Inaonekana kama ni mandhari ya mashamba. Mbali kidogo kuna vitu vichache vinavyokua.

Huyu ni mtu anaye chagua au kupanga pilipili hoho za kijani kwenye laini au usindikaji, pengine katika kiwanda cha kufunga au kusindika mboga, mtu huyu amefaa glovu na aproni akishugulika na kiasi kikubwa cha pilipili hoho.

Hawa ni watu wakishughulikia au wakichambua tunda likiwa imerundika chini ya jengo linaloonekana kama ghala au makazi ya muda. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na rundo hilo la matunda wakionekana kushiriki katika mchakato wa kuchagua au kupanda matunda hayo.

Huu ni idadi kubwa ya uyoga meupe, ukiwa ndani ya chumba kinachoonekana kuwa shamba la uyoga. Uyoga huu umepangwa kwenye rafu au vitanda vya kukusia na unaonekana kuwa katika hatua mbalimbali za ukuaji, baadhi zikiwa ndogo na nyingine zikiwa kubwa na kukomaa.

Huu ni safu ya nyumba ya kioo zilizojengwa kwenye shamba lenye nyasi. Nyumba hizi za kioo zina paa za duara na zimepangwa kwa mistari. Nyuma ya nyumba ya nyuma za kioo kuna milima au vilima vilivyorukwa na mimea. Mandhari inaonekana kuwa ya mashambani au kilimo.

Huu ni shamba kubwa la kuku lenye idadi kubwa ya kuku weupe ndani ya panda. Kuna mfumo wa kulisha na kunyweshea maji inayoonekana katikati. Eneo hilo ikionyesha mazingira ya ufungaji wa kuku wa kibiashara.

Hili ni kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevaa sare za kazi na aproni wakifanya kazi katika kile kinachoonekana kama kituo cha kupakia au kupakua bidhaa. Wanaonekana wakaishughulika maua au matunda madogo madogo yaliyopangwa kwenye meza na kwenye vyombo.

Huu ni bustani ya kisasa ya Kitale iliyo wazi ikiwa na miundo kadhaa iliyofunikwa kwa plastiki nyeupe au wazi iliyojengwa katika eneo lenye milima au vilima nyuma. Muundo huu unatumika kwa ajili ya kilimo kinachodhibitiwa kusaidia mimea kukua katika mazingira yaliyolindwa na yenye ardhi joto na unyevu unaofaa.

Hili ni kitalu au chafu, nyumba kikubwa kilichojaa mimea, huenda ni mboga au maua. Katikati ya kitalu hicho, kuna mtu aliyesimama akitazama mimea. Mwangaza unatoka juu, kuashiiria ni mchana.

Huu ni shamba la vitunguu maji au liki lililopandwa kwa safu na mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana wazi. Mfumo huu wa umwagiliaji unatumia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea kama inavyoonekana na mirija ya matone iliyolala ardhini karibu na mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani. Kuna mistari ya mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyolala chini na matone ya maji yanaweza kuonekana yakitoka karibu na mimea midogo iliyopandwa.

Huu ni shamba lenye mimea iliyopandwa kwa safu ndefu ikiwezekana chini ya muundo wa chuma unaofanana na sehemu ya chafu au mfumo wa kinga dhidi ya mvua ya mawe. Udongo unaonekana kuwa umelimwa na kuna mimea midogo inayoonekana kukua.

Huu ni shamba la mazao, labda pilipili, likimwagiliwa maji kupita mtaro wa umwagiliaji. Maji yanatiririka katikati ya safu za mimea yakihakikisha mimea inapata unyevu muhimu kwa ukuaji wake. Inaonekana kama mfumo wa umwagiliaji wa asili au wa jadi unaotumika shambani.

Hili ni shamba lenye mimea iliyo pandwa kwa mistari ikiwezekana nyanya na inaonekana kuwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone au kamba za kusaidia mimea kusimama udongo unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo

Huu ni mfumo wa umwagiliaji unaotumia bomba la maji kunyunyizia mimea maji. Mfumo huu unanyunyizia maji kwenye bustani au shamba. Maji yanatoka kwenye bomba la maji na kunyunyiziwa kupitia kifaa cha kunyunyizia maji.

Hiki ni kilimo, mfumo wa umwagiliaji shambani. Maji yanatoka kwenye mfereji mkuu na kupeleka maji mistari ya mimea kupitia mabomba madogo yakimwagilia mimea iliyopandwa kwa safu.

Huu ni bustani ya kupanda mimea, labda bustani iliyoinuliwa, iliyojaa udongo wenye mimea michache midogo, iliyopandwa. Kuna mfumo wa unyunyizaji wa matone, unaonekana kwenye udongo, kukiwa na mabomba jeusi, linalopita katikati ya mimea.

Huu ni mfumo wa kisasa wa umwagiliaji unaohifadhi maji na virutubisho kwa kuruhusu maji kuondoka polepole moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea ama kutoka juu ya uso wa udongo au kushusha chini ya uso. Mfumo huu unahakikisha kila mmea umepata kiasi sahihi cha maji.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa kunyunyizia maji mashambani ambapo maji yanatoka kwenye vinyunyizo na kuenea juu ya mazao. Vinyunyizo hivi vinatumia shinikizo la maji kusambaza maji kwa namna ya matone madogo sawa na mvua. Mfumo huu husaidia kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha kwa ukuaji.

Hili ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari ikiwezekana ni mazao. Udongo unaonekana kuwa nyekundu au kahawia na kuna baadhi ya vifaa vya mapamba ya umwagiliaji yanaonekana shambani. Nyuma ya shamba, kuna msitu au miti mingi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unatumia maji kwa ufanisi mkubwa wa kupeleka maji moja kwa moja kwenye mzizi ya mimea, kupitia mabomba na vijito vidogo. Unahakikisha usambazaji sawa wa maji na virutubisho kwa kila mimea.

Huu ni shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwa safu ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu unajumuisha mabomba meusi yaliyolala chini karibu na mimea ikipeleka maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa mvua ukitumika kumwagilia shamba la mazao. Mabomba ya umwagiliaji yanaonekana yakipeleka maji kwenye mimea au mstari ya maji inayoonekana ikitumika kwenye udongo. Mfumo huu ni njia ya kisasa ya kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.